Tunaoneshwa kwamba mkulima mdogo ameleta maziwa katikati kipoza maziwa . Hapo kando tunaona kwamba Kuna Lori ambayo Iko tayari kuchukuwa maziwa hiyo kuzipeleka ambayo imeuziwa kubeleka katika kopoza Cha maziwa kubwa